Hili ni duka la botiki ambalo linaonekana kuwa la kisasa. Manekini amevalishwa leso ambalo linaonekana kuwa la rangi ya samawati. Pia kando yake kuna mikufu, begi na pia mishipi.

Hili ni duka la nguo, ambapo limepangwa vizuri. Kuna rafu na sehemu zinazoonyesha, zilizojaa nguo na vifaa mbalimbali ikiwemo viatu, vyote vikiwa vimepangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa. Ndani ya duka linaonekana la kisasa na lenye mwanga wa kutosha.

Hapa ni ndani ya boutique ambayo inauzwa nguo tofauti jaketi, nguo za watoto na za wamama. Pale mbele pia kuna chupa ya maji ambayo pengine ni ya mnunuzi au mwenye anauza manguo. Taa za dari zinaleta mwangaza kufanya nguo zionekane kwa mwonekano mzuri.

Ndani ya hii boutique la kisasa, panaonekana rafu zilizopangwa vizuri viatu na pia nguo ambazo zina rangi tofauti. Taa za dari zinaonekana kuleta mwangaza mzuri ambayo inaonyesha mwonekano mzuri kwenye hii boutique .

Hapa ni ndani ya boutique .Hii boutique inaonekana kuwa safi, na ndani, kuna nguo. Nguo nyingi zimening'inia vizuri kwenye rafu. Duka linaonekana kuwa la kisasa na linauza nguo ambazo zinaonekana kuwa za watoto, wamama, pia na wanaume.

Hili ni duka la boutique ,ambalo linaitwa Italian Men's and Ladies' Fashion. Ndani inaonekana kuwa na rafu kadhaa wa kadha, ambazo zimepangwa nguo kwa utaratibu na zina mwonekano mzuri.

Hapa ni ndani ya duka kama butiki ama pia ya kuuzia bidhaa za binadamu za kutumia nyumbani. Kuna rafu zilizojazwa nguo zilizofungashwa labda soksi na nguo za ndani. Ni duka la reja reja likilingana na kitengo ambacho huitwa kwa kizungu boutique .

Hii ni manekini iliyovalia vazi la kisasa, pengine gauni au vazi lingine la kifahari. Manekini imepambwa kwa shanga au mapambo mengine shingoni. Inaonyesha jinsi vazi hili, linavyoweza kuvaliwa.

Duka la mavazi au botiki inaonyesha nguo zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Kuna nguo mbalimbali ikiwemo mashati, makoti, suruali, zikiwemo mingi zimening'inizwa kwenye stendi za nguo. Ziko na rangi tofautitofauti kama kijivu, nyeusi na kahawia. Kwa umbali pia kuna manikeni iliyovalishwa nguo.

Hii ni sehemu ya duka la nguo na bidhaa za mitindo ambapo rafu za nguo zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna vinyago vya nguo na mifuko ya mitindo na sakafu pia ni safi na imetulia. Duka hili linaonekana kuwa la kisasa na wateja wanaweza kuona bidhaa kwa urahisi.

Hii hapa ni ndani ya duka la nguo ambapo kuna rafu zilizopangwa kwa ufanisi zikionyesha aina ya nguo mbalimbali. Nguo zimeekwa kwa usawa na mpangilio mzuri zikionyesha sehemu za uuzaji za duka hii. Hii inaonyesha mazingira ya kisasa ya kuuzia manguo na bidhaa kwa urahisi.

Hili ni eneo la kuuzia magari amabapo gari zimepangwa kwa utaratibu zikiwa zinang'aa na zimeoshwa vizuri, zinangoja wateja waje wanunue au pia kuonyeshea wateja ili waweze kununua.

Gari ndogo, imeeegeshwa kwa nyasi kiwa imeandikwa Ford na ni KPF 200. Inaonekana nikama imeoshwa vizuri labda kwa matumizi ya kinyumbani au kuuzwa.

Gari aina ya matatu yenye rangi ya kifedha inaonekana kuwa imeegeshwa maeneo ya nje labda eneo la kuuzia magari. Nyuma Yake kunaonekana kuwa na nyumba ambayo iko na taa za dari zinazofanya gari ionekane kwa Muonekano mzuri.

Magari manne yame egeshwa kwenye eneo la wazi, yanaonekana kuwa safi labda yana ngoja wanunuzi. Nyuma pia kuna onekana miti mirefu na pia hali ya anga inaonekana kuwa safi. Nambari ya sahani ya hizi gari inaonekana kuwa ya Kenya.

Mwanamke anatabasamu akiwa ndani ya gari akiwa ameshika usukani. Mwanaume ako nje ya gari akizungumza naye labda kumwonyesha maelezo anavyofaa kufanya. Inaonekana ni biashara ya gari au mafunzo ya kuendesha gari.

Hili ni gari jeupe aina ya matatu ambalo lina mwonekano mzuri na ni la abiria. Limeegeshwa barabarani na jengo lenye jina Hill Court hapo kando yake. Hili ni gari lililopatikana sokoni kulingana na kitengo cha car bazaar .

Car ndogo ambazo zikona rangi tofauti tofauti zimeegeshwa kwenye eneo la wazi. Kuna nyasi inaonekana. Na nyuma ya hizi gari, kunaonekana kuna miti mirefu. Labda ni maegesho ya kuuzia magari au labda ni watu walioudhuria labda eneo fulani.

Gari la kifahari limeegeshwa kwenye jumba cha mauzio, inaonekan kuwa safi na ina muonekano mzuri, pia jumba kina taa nzuri ambayo inafanya ingae.

Gari yenye mwonekano wa kifahari limeegeshwa kwenye maegesho ya kuonyesha gari. Inaonekana kuwa ni chumba chenye mwonekano mzuri na pia taa za dari zinaleta mwangaza vizuri kwenye hii chumba. Inangoja mnunuzi ili aje aikague anunue.

Gari ya kujibeba ya kibinafsi yenye rangi ya kifedha imeegeshwa labda nje ya nyumba au pengine kwa maduka. Nyuma yake pia kuna gari zingine na hapo kando yake kuna nyumba ya kifahari.

Gari dogo au la matatu, linaonekana kuwa la rangi ya fedha, likiwa limeegeshwa. Limeegeshwa nje, ambapo ni eneo la wazi na linafaa kuwa maybe soko la magari.

Hili ni gari la matatu na mandhari zingine kando yake zikiwa zimeegeshwa kwenye eneo la wazi labda la kuuzia magari. Ina rangi ya fedha na inaonekana ikiwa imeandikwa Progressive Credit. Quick, Flexible Loan. SMS 'LOAN' to 23083 .

Gari limefunguliwa buti likionekana kuwa kwenye maegesho ya wazi. Mwangaza imetokea ikionekana kuwa kuwa mjana labda inataka kununuliwa au pengine kuwekwa vitu nyuma yake.

Mwanaume na mwanamke mmoja wanaonekana kutabasamu kwa furaha wakiangalia karatasi, labda wameshiriki katika biashara ya kuuza magari manake nyuma yao kunaonekana gari ya kifahari na pia kuna miti ya kijani.

Hii ni gari ya kifahari ambayo inaonekana imeegeshwa mahali kwa kiwanja. Inaonekana yenye mwonekano mzuri ingine inataka kununuliwa au ya muuzaji.

Gari kadhaa zenye muonekano mzuri zinaonekana zikiwa zimeegeshwa kwenye kiwanja ambacho ni cha kijani na kina miti mingi. Pia kwa mbali kunaonekana kuwa na sehemu za watu wanaoishi na pia kuna watu wanatembea kwa umbali. Labda ni eneo la kuuza magari au labda kuna watu wamekuja kutembea mjini.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wanaonekana wamekaa mezani wakishirikiana au wakifanya mabadiliano fulani, pengine yanayohusu kibiashara. Mwanaume upande wa kushoto ambaye anaonekana akitazama mbele na ishara ya mkono wake wa kulia ikiashiria kitu. Anaweza kuwa anafafanua jambo au anatoa maelekezo. Amevaa shati la rangi nyeusi na ana miwani.

Hili ni gari la aina Ya Subaru Forester, ambalo lina rangi ya kijivu na limeegeshwa kwenye egesho la magari. Lina nambari ya usajili KBB 882R.

Hili ni gari la biashara la rangi ya buluu lilo kando ya nyumba. Gari hili linonekana kuwa la zamani likiwa na sura ya kipekee na lenye mvuto wa kibiashara. Liko kwenye uwanja wa wazi na kuna bomba la maji lililotoka chini ya gari ambalo linaonyesha kuwa lilipigwa usafi na kutunzwa.

Magari yameegeshwa kwenye eneo lenye majani pengine katika soko la magari. Gari moja lina mlango wazi na watu wawili wamesimama karibu nalo wakitazama na kuangalia gari hilo. Mandhari ya nyuma ina miti ikionyesha mazingira ya nje. Magari yana namba za usajili za Kenya.

Sokoni watu wamepanga bidhaa mbalimbali za kukula chini. Nyanya, machungwa pia papai zinaonekana na avokado zikiwa zimepangwa na watu wanaonekana wakiziuza. Wengi ni wamama.

Hizi ni rundo za nguo ambazo zinangoja wanunuzi waje wanunue. Zinaitwa mitumba. Zinaonekana labda zimetoka nchi za nje ambazo ni nguo zimevaliwa lakini zinaweza valiwa tena.

Sokoni vitu kadha wa kadha zimepangwa kwa utaratibu ili wateja waje wanunue. Kuna mandizi, nyanya, machungwa pia matunda zingine nyingi. Inaonekana zikona mwonekano mzuri na pia ni safi za watu kutumia kukula.

Watu wamepanga matunda chini sakafuni ambayo inaonekana ni shughuli ya kuuzia sokoni na ni soko kubwa sana. Hapa wamama ndio wengi wanaonekana kuwa wamefunga leso huku pia wanaume wakibebea mizigo mizito.

Hapa ni sokoni ambapo kunauzwa bidhaa tofauti tofauti zikiwa zimewekwa kwenye carton .Zingine ni nyanya, matunda ,machungwa, viazi tamu na pia pilipili.

Eneo la soko, kunaonekana kuwa na matunda tofauti tofauti kama machungwa, mandizi, painapo na zinginezo. Pia kunaonekana watu wakiwa wameketi labda wa kuuza na mwingine kwa mbali pia amesimama labda akinunua.

Hapa ni ndani ya soko ambayo inaonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna maduka yaliyojaa bidhaa mpya kama nyanya nyekundu na watu wanatembea pengine wakifanya manunuzi na wengine pia kuuza.

Hapa ni eneo kubwa sana ya sokoni. Watu wanaonekana wakiwa na shughuli tofauti tofauti, wengine wanashona, wengine wanauza maua, wengine wanatembea , huku wakinunua bidhaa.

Hii ni duka moja au pengine soko lenye bidhaa nyingi za kuuzwa zikipangwa kwenye rafu na stendi zikionekana kama bidhaa za sanaa au zawadi. Zinaonekana kuwa na rangi tofauti tofauti.

Hii ni shughuli ya sokoni, ambalo labda ni kibanda cha viungo au bidhaa kavu. Kuna mifuko na vyombo vingi vilivyojazwa viungo vya rangi mbalimbali, nafaka na labda karanga. Zote zikiwa zimepangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa. Watu wanaonekana nyuma wakiongeza msisimko wa soko.

Hii ni soko ambayo inaonekana yenye bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Unaezaona mikufu, vikuku na vitu vingine vya kupendeza pamoja na vitambaa. Hii inaonyesha wazi mazingira ya soko la wazi.

Hili ni eneo la soko ambapo kuna biashara mbalimbali zikiwemo maduka. Watu wengine wanatembea wengine wakiwa wamekaa kwenye viti vya nje huku wakingoja labda wanunuzi. Hii inaonyesha taswira halisi ya soko lenye pilkapilka au eneo la biashara la mjini.

Hii ni makundi ya vikapu au vitu vingine vilivyosokotwa kwa mikono, vikiwa vimepangwa na kuonyeshwa pengine sokoni au duka la ufundi. Vikapu hivi vina maumbo makubwa, madogo na yamepambwa kwa rangi na rawazo tofauti.

Duka la maua au soko la maua mengi inavutia, kuna vikapu au vyungu vilivyojaa maua, yenye rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu, zambarau na pinki zikionyesha uzuri na uhai. Maua haya yamepangwa kwa ustadi yakivutia macho.

Hii ni soko ambayo huuza michongo ya sanaa. Inaonekana kua tofauti tofauti, ambayo sana sana huvutia watalii wanaotembea nchini Kenya.

Hili ni soko la mazao, ambapo vitunguu zimefunganishwa kwenye mifuko za plastiki zikiandaliwa kwa ajili ya kuuza. Watu wawili wamekaa kwenye benchi za mbao, wengine wakifanya biashara au kupanga bidhaa. Soko lina shughuli nyingi za kibiashara na watu wanatembea na kufanya kazi kuu stadi.

Hizi ni nyumba za watu za kijijini na pia za biashara. Ni mingi na zinaonekana kuwa na mwonekano mzuri, zingine za kifahari. Inaonekana labda ni jiji kubwa la Nairobi.

Hiki ni chumba cha kifahari ambacho kinaonekana kimeandikwa M4 apartment, kuna watu wanaishi huko juu na pia chini kumeekwa biashara tofauti tofauti na pia inaonekana pia ni nyumba za watu za kuishi.

Hili ni jengo refu la zamani yenye rangi ya kijani na kahawia. Limepigwa picha kutoka chini. Lina madirisha mengi. Ni jengo la makazi na linalingana na kitengo cha huduma za mali isiyohamishika.

Ghorofa kubwa na lenye linaonekana kuwa jipya, jeupe na la kisasa labda nyumba kubwa au ghorofa. Ina ghorofa kadhaa na gari limeegeshwa nje. Inaonekana ni mali isiyohamishika yenye ubora ikilingana na kitengo ya huduma za mali isiyohamishika.

Hili Ni jengo la kisasa ambalo linaonekana kuwa kwenye bustani nzuri na miti mbele yake, hii ni mali hisiohamishika enye ubora yaka mabao inaonekana imetunzwa vizuri ya watu kuishi.

Hii ni majengo ambayo ni ya kisasa ya ghorofa, ambayo yamezungukwa na nyasi na miti. Kuna bwawa la kuogelea jeupe, mbele ya hilo nyumba. Hii ni mali isiyohamishika ya kifahari, iliyolingana na kitengo cha huduma za mali isiyohamishika.

Haya ni manyumba au vyumba vya kifahari. Ambavyo vinaonekana kuwa na hali nzuri. Inaonekana kuwa yenye ina matunzo mazuri. Hii ni maudhui yanayoonyesha kuwa majengo ni ya kisasa na inahusisha mauzo, upangishaji au maendeleo ya mali isiyo hamishika.

Jengo la ghorofa linaonekana kuwa la makazi au ofisi. Hili jengo lina ghorofa kadhaa zikiwa na madirisha mengi na balconi, zikionyesha usanifu wa kisasa wa majengo ya mijini. Rangi ya jengo inaonekana kuwa ya kijivu na kuna mistari au miundo inayopangika vizuri.

Hizi ni nyumba za kitofali ambazo zinaonekana kuwa na mwonekano mzuri. Mazingira ni safi na inaonekana labda ya wakaaji au hoteli fulani au zinatumika watu kulala.

Hili ni eneo katika duka la rejareja, kuna muonekano mzuri wa kioo na pia chakula imewekwa ndani na soda juice na kwa mbali pia kuna jina bakery pengine kuna keki, zinapikiwa hapo.

Hii ni sehemu katika duka kubwa la rejareja. Kunaonekana kuwa kuna bidhaa kama coffee za kuweka kwa chai. Pia rafu zimepangwa kwa utaratibu ili wateja waweze kuona kila kifaa vizuri.

Hizi ni rafu kwenye duka kubwa la rejareja. Bidhaa kama cerelac zinaonekana zimepangwa kwa utaratibu, zingine zimeandikwa pia Cheer kuna mtu kwa mbali anayeonekana akiwa amesimama labda kuangalia bidhaa, kununua au kuelekeza wanaonunua.

Ndani ya duka hili la rejareja kumepangwa bidhaa kadhaa kama vile dettol na pia zingine za usafi kama za kuoshea choo. Vinaonekana kuwa hizi rafu zimepangwa kwa mpangilio mzuri ili watu waje wazinunue.

Hapa ni ndani ya duka kubwa la rejareja. Bidhaa mbalimbali zinaonekana zimepangwa kwa utaratibu zikiwa na bei zao juu yake. Pia kuna mhudumu anaonekana akiangalia labda wateja na kuwakelekeza jambo wanatu kitu wanachohitaji kununua.

Hili ni eneo kwenye duka kubwa la rejareja. Mama kwa mbali ananaoneka akiwa amesimama akitabasamu labda bidhaa anafaa kununua. Pia kunaonekana rafu ambazo zimepangwa bidhaa mbalimbali ambazo hutumika kwa nyumba.

Hapa ni eneo kwenye duka kubwa la rejareja. Rafu zinaonekana zimepangwa vitu mbalimbali kama mafuta na vitu vingine ambavyo hutumika na binadamu kwenye manyumba zao. Zimepangwa vizuri kwa utaratibu ili wateja waje wanunue.

Hapa ni maeneo kwenye duka kubwa la rejareja. Panaonekana kuwa na mikate na vitu vingine kama asali. Watu Kwa umbali wanaonekana labda wakinunua au pengine wakisaidia wanunuzi kununua. Taa za dari zinaonekana kuleta mwangaza mzuri kwenye chumba hiki.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana akitembea kwenye korido za duka kubwa, na rafu ziko kando yake. Anaonekana kusukuma troli, labda akifanya shughuli ya kununua vitu za kutumia nyumbani.

Hapa ni ndani ya duka refu la rejareja ambapo kumejaa rafu zenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri. Bidhaa hizi zinajumuisha vyakula, vinywaji na bidhaa nyingine za matumizi ya kila siku. Juu ya njia kuna alama au mabango yanayoashiria aina ya bidhaa zinazopatikana katika sehemu hizo.

Hii ni sehemu katika duka kuu ambapo kuna jokofu za kisasa zilizopangwa kwa usawa zikionyesha bidhaa za baridi kama vile nyama ,samaki na bidhaa zingine zinazohitaji joto ya chini, watu wanatembea katika korido ya duka wakichagua bidhaa mbalimbali duka lina mwanga zinazoletwa na taa za dari na limejaa bidhaa mingi.

Hizi ni rafu za ndani za duka kubwa, ambapo bidhaa mbalimbali za kula zimepangwa kwa umaridadi. Kuna mwanga mzuri kutoka kwa taa zilizoko juu, na muundo wa duka unaonekana ni wa kifahari. Haya ni mazingira ya ununuzi, ambapo wateja wanaweza kuchagua bidhaa kwa urahisi kutokana na mpangilio wa rafu na bidhaa.

Hizi ni rafu za ndani katika duka kuu ambapo bidhaa mbalimbali zimepangiliwa kwa usawa na umaridadi. Bidhaa zinauzwa kwenye rafu ni kama maziwa, unga na bidhaa za vyakula zilizo kwenye vifunganishio vya plastiki. Rafu hizi zinajaa bidhaa za kimsingi ambazo ni muhimu katika maisha ya kila siku.

Hizi ni rafu za duka la vifaa za binafsi, kama vile sabuni, mafuta ya mwili na bidhaa za usafi. Zinaonekana kuwa na mpangilio mzuri na mwanga unaangazia rafu. Kila bidhaa ina lebo yake na zina sehemu ya biashara ya maduka makubwa ambapo wateja wanaweza kuchagua bidhaa wanazozihitaji kurahisi.